Huku ni maegeshoni wa magari. Kuna magari aina ainati; nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijivu na kadhalika. Magari haya yanapendeza sana kwa macho.

Hapa ni sokoni na watu aina ainati wanauza bidha tofauti. Kijana huyu haswa anauza tufaha, machungwa, tikiti maji na matunda mengine.

Laki nane ni mia tano, ambalo limeshikwa na kidole cha butu. Picha ya pesa ya kwanza, ni ya marehemu raisi mzee Jomo Kenyatta. Hela hizi zinaweza kutumika katika matumizi mbalimbali kulingana ile ambayo umezishikilia.

Mtu huyu ameshikilia bunda la noti na anampa mtu mwingine, tunavyoonyeshwa hapa hivi. Hizi ni elfu za pesa zilizokuwa zinatumika kitambo sana lakini hazitumiki kwa sasa.

Hii ni kibanda au duka la viatu. Viatu hivi ni vya rangi tofauti na pia vinavutia wanunuzi. Watu huvalia viatu mguuni ili kuepusha kukanyanga mwiba au chuma na kuumiza miguu.

Huku ni sokoni na vitu aina ainati huuzwa kule. Watu wengi hujumuika humo, ili kuweza kupata bidhaa hivi kwa sababu havikuangi vya bei ghali.

Hii ni shilingi elfu moja. Twaweza kuona uso wa aliyekuwa rais wetu wa kwanza mzee marehemu Jomo Kenyatta. Vilevile twaweza kuona tembo na familia yake imekusanya pamoja.

Huku ni dukani ambapo wanauza viatu vya aina tofauti tofauti. Viatu hivi ni viatu ambavyo haswa wanaume ndio huvitumia. Watu huvaa viatu ili kuweza kuweka miguu zao na kutodungwa na mwiba.

Hizi ni elfu nne, pesa taslimu za Kenya. Hizi hutumika kwenye mahitaji tofauti kwa binadamu. Yaweza kutumika kununua manguo, kununua chakula au hata kulipa kodi za nyumba.

Hizi ni maelfu za pesa ambazo zilikuwa zinatumika kitambo, jinsi ambavyo pesa hizi zimepangwa ni kana kwamba huku ni kwenye benki na mtu huyu anaziweka kwenye mistari zinazofaa.

Hapa kuna magari mawili. Moja ni kijivu na nyingine ni nyeupe. Vilevile kuna watu wawili; mmoja mweupe na mwingine ni mtu mweusi. Mmoja wa hawa watu anaongeza mafuta kwenye gari na mwenzake anamuangalia.

Pahala hapa pazuri ni pakuweka magari, gari hizi aina za BMW ni za bei ghali sana na zinavutia sana macho.

Magari haya yamo maegeshoni, twaweza kuona gari hilo la Hyundai iliyo na rangi nyeusi na linapendeza kwa macho tena sana. Bidhaa hivi huwa vya bei ghali na watu wenye hela nyingi ndio huweza kuzinunua.

Mtu huyu ameshilkilia bunda la noti. Maelfu za pesa. Pesa hizi zinaweza kutumika kwa mahitaji mengi sana:kulipa karo, kulipa nyumba, kununua chakula au manguo.

Aliye na kibanda hiki, anauza mazao kutoka shambani. Kuna parachichi, machungwa, maembe na mengineyo. Mazao haya yana umuhimu mwingi sana kwenye mwili ya binadamu.

Picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta inaonekana kwenye shilingi mia moja. Pesa hizi ni nyingi sana na watu huzitumia kwenye matumizi zao za kila siku na kujikimu kimaisha.

Hili ni duka ambalo linauza mazao kutoka kwenye shamba. Kuna viazi, mahindi, mboga, karoti, nyanya, maembe na vitu vinginevyo. Mtu huyu anauza bidhaa zenye afyaili aweze kujikimu kimaisha.

Hili ni duka la mayayi. Twaweza kuona mayayi mingi sana zimepangwa hapa dukani. Mayayi hutoka kwa kuku na twaweza kuikula ili kujenga mwili vizuri. Na huwa ya bei nafuu sana.

Mtu huyu ameshikilia pesa mkononi. Ana noti la hamsini na mia mbili ni kana kwamba anafanya kazi kwenye benki au anarudishia mtu hela kwenye duka kuu.

Magari hizi aina za mercedes huwa za bei ghali sana. Yako maegeshoni na mahala ambapo watu wanaweza kuzipata na kuzinunua. Zinavutia sana.

Huku ni sokoni, na mara mingi kuna wauzaji na wanunuzi, tunavyoonyeshwa hapa, mwanamke huyu aliyevalia long'i nyeusi amekuja kununua mboga kutoka kwa muuzaji huyo.

Hapa ni sokoni na tunaweza kuona bidhaa tofauti linauzwa. Kuna mikoba, manguo, hadi mimea ambazo zimetolewa shambani kama vitunguu, mahindi, maembe na kadhalika.

Hapa ni sokoni na twaweza kuona vibanda tofauti tofauti. Hapa huyu mtu anauza viatu aina tofauti. Kuna viatu vya kijani, kuna viatu nyeupe, nyeusi na kadhalika. Viatu hutumika kukinga mguu kupata ajali yoyote.

Aina mbalimbali za viazi zimepangwa kwenye vikapu na ndoo za plastiki. Kuna zenye rangi ya zambarau, kijivu na vilevile ya hudhurungi. Vimewekwa kwa utaratibu kwenye ndoo za plastiki za rangi nyekundu, njano, nyeupe na kikapu vya nyasi.

Matunda hii inajulikana kama tikitimaji, ina rangi ya kijani nje na nyekundu ndani. Ni tunda ambalo lina maji mingi na ni tamu kabisa.

Hapa ni kwenye duka ambayo wanauza vitu aina ainati. Kuna ndizi ya kupika na ndizi ya kukula bila kupika. Vilevile kuna nyanya, kuna pilipili hoho, Kuna ndimu na vitu vya kadhalika.

Gari hii aina ya Maclaren, ni ya rangi ya manjano na inapendeza tena sana. Aina hii ya gari huwa ya bei ghali tena sana na watu ambao huvinunua, ni wale ambavyo ni wa hadhi ya juu tena sana.

Hizi ni aina tofauti za viatu, zinajulikana kama champali. Mara nyingi zinatumika ndani ya nyumba na katika matembezi mafupi. Bei zao huwa nafuu na yeyote yule anaweza kuzitumia.

Mwanaume huyu amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Amesimama kando ya gari nyeusi na linapendeza na kuvutia sana. Inakaa kuwa ya bei ghali sana.

Hapa ni dukani na twaweza kuona mtu huyu anauza soda ambazo zimewekwa kwenye jokofu, aina ya Fanta na Cocacola. Vilevile kuna mtu ambaye anauza viazi ambavyo vimetoka kwenye shamba hapo kando.

Hapa kuna mikono miwili tofauti kuashiria kwamba kuna watu wawili hapa hivi. Mtu mmoja anampa mwenzake ufunguo la gari ni kana kwamba huyu mwingine amenunua gari na hapo chini tunaweza ona karatasi na kalamu. Inaweza kuwa wamenakili chini kile ambacho huyo mtu amenunua.

Hapa ni sokoni na wanauza manguo aina za mitumba . Kuna wanunuzi na vilevile kuna wauzaji aina ainati. Manguo hizo ni za rangi tofauti na yanavutia.

Hiki ni kibanda cha kuuzia. Muuzaji huyu anauza ndizi, anauza machungwa, anauza maembe, anauza nanasi, anauza vitunguu na vitu aina ainati. Duka lake linapendeza na kuvutia sana.

Kuna duka aina ainati lakini kitu kimoja ambacho kinaonekana hufanyika hapa ni urembo. Wamama hawa husuka wasichana na kuwapodoa ili wakae vizuri.

Hili ni duka linalouza vyakula ama mazao kutoka shambani. Kuna viazi ambazo zimepangwa kwenye ndoo tofauti kulingana na bei na pia kuna karoti, pilipili hoho na tango ambazo zinauzwa ili mtu aweze kupata faida na kujikimu kimaisha.

Hapa ni sokoni na wanawake hawa wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna matunda kama tikitimaji, machungwa, pia kuna viazi vitamu, kuna nyanya, kuna kabeji, kuna vitunguu.

Huku ni maegeshoni pa magari. Kuna magari aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti. Kuna yenye rangi ya kijivu, kuna nyeupe na pia kuna nyeusi. Watu wanatembea humu ndani kumaanisha kunaweza kuwa na sherehe au watu wamekusanya kwa minajili ya jambo.

Kifaa hiki ni mojawapo ya bidhaa yenye bei nyingi sana nchini Kenya. Hili gari la infinity ni la rangi nyeusi. Mtu hutumia hela nyingi sana ili kuweza kulinunua na linapendeza.

Huku ni sokoni na wanauza vitu vya aina ainati, kuna viatu vya rangi tofauti, nyeusi, hudhurungi, samawati, nyeupe, vilevile kuna mumama ambaye anauza manguo.

Huku ni sokoni na watu aina ainati wanauza vitu tofauti. Kuna ndizi, parachichi, maembe na vingenevyo. Watu ambao wanauza huku, hufanya hizi biashara ili kuweza kujikimu kimaisha na kuendeleza maisha bora.

Haya ni manguo yanayojulikana kama mitumba, ni manguo zilizotoka nchi za nje kukuja huku ili kuuzwa kwa bei nafuu kwa wale ambao hawawezi nunua manguo yenye bei ghali.

Huku ni sokoni na kuna vibanda aina ainati, huku wanauza mahindi, nanasi na tikiti maji. Hayo mazao yametoka shambani na yana afya nzuri tena sana.

Mtu huyu ni kana kwamba anataka kutuma pesa kama si hivyo anataka kutoa pesa kutoka kwa simu au anataka kuangalia amebaki na pesa ngapi kwenye simu lake, kama sio hivyo anataka kulipa bidhaa kwa kutumia mpesa.

Duka hili linauza vyakula au mazao kutoka shambani. Ina vitunguu, nyanya, pilipili hoho, tango, tikitiki maji, ndimu na vitu vingi vyenye kadhalika.

Hizi ni pesa za Kenya twaweza kuona uso wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya marehemu mzee Jomo kenyatta na pia pesa hizi zinaweza tumika kwa matumizi za nyumbani kulipa karo, kulipia kodi ya nyumba na kadhalika.

Hapa ni sokoni na mama huyu anauza bidhaa tofauti tofauti ambavyo vimetoka shambani. Kuna viazi, nyanya, vitunguu, pilipili hoho na kadhalika.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari, kuna magari aina aina hainati. Magari yenye rangi tofauti. Kuna rangi ya nyeupe kuna kijivu kuna gari nyeusi, vilevile kuna manyumna kule nyuma yenye kuvutia macho, manyumba za gorofa.

Hapa ni maegeshoni pa magari na kuna aina tofauti za magari. Hapa hivi waeza pata kuwa watu huuza hizi magari ili kuweza kujikimu kimaisha.

Magari haya ya kifahari yamepangwa kwa mistari wa mbele ya jengo kubwa. Tunaeza kuona Toyota Land cruiser, Prado na Mercedes Benz.

Magari mawili ya kisasa yakiwa kwenye eneo lenye barabara na mwangaza mzuri. Yanaonekana kuwa ya aina tofauti, lakini yanafanana kwa mwonekano wa kifahari. Gari hii ya Mercedes G wagon ni ya bei ghali sana.

Ndizi hizi ni matamu sana na yanavutia macho. Rangi yao ni ya kupendeza na unapoziangalia zinakaa kuwa tamu na za kushibisha.

Hapa ni kwenye maegeshoni wa magari ,kuna magari aina ya Nissan na Toyota. Vilevile kuna watu ambao wamesimama kule juu kando ya magari tofauti tofauti. Magari haya yanavutia macho sana.

Magari hayo aina za Lexus ni magari ambayo ni ya bei ghali sana. Yameekwa kwenye mstari ili yaweze kuvutia wanunuzi.

Hapa ni maegeshoni pa magari. Magari aina ainati, zimepangwa kwa minajili ya kuuzwa. Hii hupea wanunuzi wakati rahisi sana kuweza kuchagua gari. Kuna gari ya kijivu, nyeupe, nyeusi, hudhurungi, nyekundu na kadhalika.

Mahala hapa ni sokoni na watu ni wengi tena sana. Bidhaa tofauti tofauti zinauzwa. Tukiangalia hapa vizuri ni msimu wa mvua na twaweza ona watu wengi wamevalia fulana na nguo za kuwapa joto.

Hapa hivi naona ufunguo wa gari, ufunguo huu unaonyesha jinsi ambavyo mtu anaweza fungua au kufunga gari na gari hilo pia linaonekana ni gari nyeupe na moja wa milango ya gari imefunguliwa.

Hii ni shilingi elfu moja na tunapoangalia vizuri, kuna picha ya rais wetu wa kwanza mzee Jomo Kenyatta ambaye alishaaga dunia. Pesa hii inaweza kutumika kununua chakula, matunda au hata manguo.

Huku ni sokoni na twaweza kuona watu hawa wanauza matunda na bidhaa tofauti. Kuna wauzaji na wanunuzi, bidhaa hivi huwa vyenye afya nzuri na pia si ya bei ghali.

Huku ni kwa duka kuu na hapa haswa wanauza mtimbi. Kuna kampuni tofauti ambazo zinatengeneza vinywaji hivi kama Delamere, Daima na menginezo. Kinywaji hiki huwa kitamu sana.

Magari aina ainati huuzwa humu na twaweza kuona mahala ambapo vimekuwa vimeegeshwa. Kuna nyekundu, nyeupe hadi zile ambazo ni nyeusi. Mahala hapa ni pahala panapendeza tena sana.

Hapa hivi, twaweza kuona watu wawili, mwanaume aliyevalia suti na shati nyeupe. Vilevile mwanamke huyu ambaye ana nywele ndefu na amevalia suti. Wanaangalia karatasi kana kwamba mmoja wao amenunua gari hilo nyeupe, ambalo liko huko nyuma.

Hapa kuna magari aina ainati na yana rangi tofauti sana, kuna nyeusi, kuna kijivu na kuna nyeupe. Vile vile kuna watu wengi humo nyuma ambao wanashirikiana, kana kwamba kulikuwa na sherehe iliyokuwa inafanyika hapo.

Mtu huyu ameshikilia noti nne elfu moja, shillingi mia tano, mia moja na shillingi hamsini. Anataka kutumia pesa hizi kwa mahitaji zake.

Huku ni sokoni na katika duka tunayoona au kibanda hiki, mwanamke huyu anauza ndizi, nanasi, malenge na matunda mengineyo ili aweze kujikimu kimaisha.

Hapa ni sokoni twaweza kuona kabeji aina nyingi sana na watu hawa huuza hizi bidhaa kwa minajili ya hao kupata pesa ya kujikimu kimaisha. Chakula hiki au mboga hii huwa muhimu sana kwa mwili wa binadamu.

Eneo hili kubwa ni maegeshoni pa magari. Aina tofauti yameegeshwa kwa mpangilio. Yanaonekana kuwa mpya na ya hali nzuri. Huenda ya kuwa yadi ya kuuza magari.

Kuna noti ya mia mbili na ya hamsini vilevile kuna sarafu tofauti tofauti za ishirini hadi za kumi. Mkono wa mtu imeshikilia hizo pesa na ni kama anazihesabu. Picha ya marehemu Rais mzee Jomo Kenyatta pia inaonekana.

Mtu huyu ameshikilia bunda la pesa. Yanaweza kuwa ya matumizi tofauti kwa kulingana na mahitaji zake. Anaweza zitumia kwa maankuli, anaweza tumia kulipa kodi la nyumba, anaweza tumia kulipia gesi la gari.

Mtu huyu ameshikilia noti za pesa za Kenya. Kuna elfu mbili ameshikilia mikononi, mikono ya mtu huyo inashikilia pesa hizo kwa ukaribu na kuna mandhari ya nyumba ambayo inaonekana kuwa ya baishara. Picha inatoa hisia ya shughuli za kifedha na ununuzi.

Hapa kuna magari aina ainati. Mojawapo kuwa, hili gari la kijivu, ambalo liko karibu sana, na watu wamekusanyika kule na wanapiga gumzo.

Huku ni sokoni na mwenye kibanda hiki anauza mazao yaliyo toka shambani. Ana malenge, viazi vitamu, vitunguu vya nyasi, vilevile ana ndizi. Vitu ambavyo anauza ni vitu vilivyo na faida mingi kwenye mwili wa mtu akila.

Hili ni duka la viatu. Bidhaa hivi vinavyouzwa ni vya kuvutia macho tena sana na ni vya rangi tofauti. Kuna rangi ya samawati, nyeusi, nyeupe, waridi na kadhalika.

Pesa ni kitu cha muhimu tena sana kwa nchi ya Kenya. Tunavyoona hapa, maelfu za pesa zimeshikiliwa na mtu huyu anaweza kuwa anataka kuzitumia kwa mahitaji tofauti tofauti. Yawezakuwa kununua chakula, kulipa kodi ya nyumba au hata kununua mavazi.

Huku ni sokoni na vitu aina ainati hua vinauzwa kule. Kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi. Manguo ambazo zinauzwa sokoni kwa mara nyingi, huwa nanguo za aina ya mitumba.

Hivi ni vikapu tofauti vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwa na rangi tofauti na mitindo. Hivi vinaonekana kuwa vya ubunifu na vinaweza kutumika kwa madhumuni mbali mbali, kwa vile kuhifadhi vitu au kama mapambo.

Mkono wa mtu imeshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Pesa hiyo imekunjwa kwa sehemu lakini bado maandishi ya Kenya na nambari ya elfu moja yanaonekana wazi.

Hapa ni sokoni na watu tofauti wanauza bidhaa tofauti. Twaeza kuona mwanaume huyu wa kwanza akiuza maembe na yule anayemfuata aliyevalia shati ya samawati anauza ndizi na viazi.

Hapa kuna manguo aina za mitumba na manguo haya yana rangi tofauti. Kuna ya rangi ya machungwa kuna nyeupe, nyeusi, samawati na pia kuna watu ambao wanauza na kuna wenye wananunua.

Hapa ni maegeshoni pa magari na kuna gari aina ainati, ila hili ambalo liko mbele, ni gari aina ya Mercedes G Wagon na ni la bei ghali sana na linavutia sana.

Hii ni shilingi elfu moja, pesa hii inaweza tumika kufanya vitu vingi sana, mtu anaweza nunua chakula, mtu anaweza tumia katika matumizi za kibinafsi kama kununua sabuni au kunyoa.

Mahala hapa ni pahala pa maegeshoni pa magari. Twaweza kuona aina ya gari ya Mitsubishi, ambayo zimo katika rangi tofauti, kuna nyeupe, nyeusi na nyekundu. Gari hizi huwa za bei ghali tena sana.

Hapa ni maegeshoni pa magari, kuna aina tofauti za magari kama Mercedes, Audi na Toyota. Vilevile ziko katika rangi tofauti, kuna ya samawati, nyeusi na nyeupe. Magari haya ni ya bei ghali sana.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa kutoka shambani. Mwenye duka anauza nyanya, karoti, kitunguu, tikiti maji, pilipili hoho, dania na bidhaa vinginevyo.

Huku ni sokoni au duka lenye bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa nchini Kenya. Mkufu ambao unavaliwa kwenye shingo na pia kuna mkoba ambazo zimetengenezwa na vitu za kiasili.

Hapa ni maegeshoni pa magari, na kuna magari aina aina na yenye rangi tofauti. Kuna nyeupe, nyeusi, na kadhalika. Magari aina ya Mercedes huwa yenye bei ghali sana, na ni ya kuvutia kweli kweli.

Magari haya yamo maegeshoni, twaweza kuona rangi tofauti sana, kuna nyeusi, nyeupe ya samawati. Mahala hapa watu hukuja kununua gari, zimepangwa kwenye foleni ili yawe rahisi sana kupata.

Hizi ni bunda la noti za elfu moja. Pesa hizi zinaweza tumika na watu wengi kwenye mahitaji zao za kila siku haswa kununua chakula, kulipa kodi za nyumba na hadi kujinunulia mavazi.

Pesa hizi zinajulikana kama sarafu, hapa kuna shilingi ishirini na shilingi kumi. Pesa hizi ni muhimu sana kwa sababu zinatumika katika maisha yetu ya kila siku na tunazitumia kujikimu kimaisha.

Hapa ni sokoni na watu wanauza bidhaa tofauti. Wao huuza manguo za mitumba . Kijana huyu anatumia toroli kuuza manguo kama long'i na anapata faida kutoka kwa kuuza.

Magari haya yako maegeshoni, bidhaa hivi ni vya bei ghali sana, gari aina ya mercedece huwa ya kupendeza na pia yavutia macho sana.

Magari haya yamo maegeshoni. Na pia hapa ni mahala ambapo gari zinauzwa. Zimewekwa kwenye mistari ili mtu ambaye amekuja kununua gari atakuwa na urahisi wa kuona kibidhaa hilo ambalo linamvutia macho.

Pesa ni kitu cha maana sana kwa binadamu na kwa matumizi ya kila siku. Hii ni elfu moja ya kisasa ambayo ina picha ya aliyekuwa rais wetu wa kwanza, marehemu mzee Jomo Kenyatta.

Magari haya yamo maegeshoni. Magari aina ya Toyota na Nissan yaweza kuonekana hapa. Kuna gari la hudhurungi, la samawati na mawili meupe.

Mahala hapa ni pahala ambapo magari zinauzwa, magari aina za Audi zinaweza kuonekana hadi za toyota. Haya ni magari ambayo yana bei ghali sana na yana uzuri mwingi.

Hapa ni pamaegeshoni pamagari, magari hayo yanapendeza na kuvutia macho sana na bado ni mapya. Watu huuza magari hizi ili kuweza kupata jinsi ya kujikimu kimaisha.

Mahali hapa ni pahala ambapo wanauza magari, Magari aina ainati na zenye rangi tofauti. Hizi bidhaa huwa za bei ghali sana na kwa mara nyingi wale ambao wana uwezo kifedha ndio huzinunua.

Huku ni sokoni na manguo zinauzwa. Ni kana kwamba hizi ni mitumba ambazo zinatolewa nchini za nje kuja Kenya na kuuzwa kwa bei nafuu sana ili kila mtu aweze kupata nguo nzuri.

Hili ni soko na ni soko ambalo ni mzee sana kwa kulingana na vibanda ambavyo vimo hapo. Watu ni wengi sana na wanauza vitu tofauti tofauti. Twaweza kuona nyanya kutoka huku juu.

Hili ni lori la mazao aina ya kitunguu. Inatumika kubebabidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa njia ya urahisi. Watu ambao wanaonekana hapo husaidia kutoa na kuingiza bidhaa kwenye lori.

Kibanda hiki au duka hili linauza matunda aina ainati kama vile ndizi, machungwa, tofau na menginezo. Kazi kama hii mara nyingi hufanywa na wakulima au wauzaji wenyewe ambao wanajaribu kupata hela za kujikimu kimaisha.

Huku ni sokoni na hili ni kibanda au duka, ambalo linauza mazao za shambani. Kuna viazi, kuna karoti, mahindi, nyanya, ndizi, maembe na kadhalika. Watu hufanya kazi hizi ili kuweza kupata mapato ya kujimudu kimaisha.